Haya na mandhari ya ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe mmoja aliye na rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe. Ameweza kufungwa miguu ya nyuma na anaweza kukamiliwa na mtu ambaye haonekani kwa ukamilifu.

Kuna ng'ombe mmoja aliye na rangi nyeupe pamoja na madoadoa mweusi. Ng'ombe huyu ameweza kufungwa miguu yake yote ya nyuma kutumia kamba ya rangi ya nyekundu. Anaweza kukamuliwa kutumia mashine ya kisasa ambayo imeweza kuekelewa kando yake.

Kuna mwanamke mmoja aliyechuktuma huku ametabasamu. Anatoa ngozi ndizi. Ngozi hizi baada ya kutolewa ndizi huweza kupikwa ili zikaweza kuliwa. Nyuma yake kuna migomba ambayo ina majani ya kijani kibichi. Migomba ndio mmea unao kuza ndizi.

Hii ni sufuria. Ndani ya sufuria kuna maziwa ambayo yameweza kuganda. Maziwa huweza kupatikana kutoka kwa ng’ombe. Maziwa haya yanaweza kuwa yaliifadhiwa kwa namna ambayo sio nzuri, ambayo huwez kuwa kwa muda mrefu.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa mkulima wa ngombe wa maziwa, amevalia kofia nyeupe, barakoa nyeusi mdomoni, koti lenye rangi ya samawati na glavu mkononi zenye rangi nyeupe, anaonekana kuyakagua maziwa yake.

Haya ni mandhari ya ukulima wa ndizi , ndizi nyingi zimeweza kininginia kutoka kwenye migomba zipo zenye rangi ya manjano na zingine zenye rangi ya kijani kibichi zenye rangi ya manjano zimeweza kuiva na zilizo na rangi ya kijani kibichi bado hazijaweza kuiva , mgomba una mmea unaokuza ndizi una majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Haya ni manthari ya ukulima wa ndizi, ndizi moja iliyo pendeza na kukomaa imewe, inaonekana ikininginia kutoka kwenye mgomba wake, ndizi hii ipo tayari, kuvunwa, migomba inaonekana ikiwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi, mgomba uiomea unakuza ndizi.

Kuna Ng'ombe wawili ambao ni wa rangi ya udhurungi, kwa umbali unainekana kuwa na mashine ya genereta ambayo inatumika kuyapiga maji kuna ng'ombe wengine ambayo unaonekana japo ukamilifu. Mandhari hayo ni kuwa kame na kwa umbali kuna miti ambaye ina matawi ya rangi kibichi.

Huu ni ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe wengi ambao wameweza kulala na wachache wameweza kusimama. Ng'ombe hawa wana rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe na nyeusi. Wamo ndani ya jumba ambalo limetengenezwa kwa kutumia mawe.

Haya ni mandhari ya ukulima wa mahindi. Mahindi haya bado hayajaweza kukomaa. Ni ya rangi ya kijani kibichi kilichokolea, japo yana mistari michache ambayo ni ya rangi ya manjano. Yameweza kupaliliwa na yanapendeza.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike anaonekana akiwa kwenye maabara, ameweza kuvalia kofia nyeupe kichwani pamoja na koti yenye rangi nyeupe, kwani ameweza kushikilia chupa ndogo ya glasi, ukuta umeeza kupakwa rangi nyeupe nyuma.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Huyu hapa anayeonekana kwa ukamilifu na raisi ni mwanaume pamoja na mwanamke mmoja. Mwanamke huyo ameweza kuvalia kofia ya rangi yeupe. Kuna ng'ombe wawili ambao mmoja ana rangi nyeusi, mwingine ana rangi nyeupe na nyeusi.

Mwanaume moja aliye keti na kutabasamu anaonekana akindondoa ndizi kutoka kwenye ngozi yake. Kando yake kuna ndizi nyingi ambazo ni rangi ya kijani kibichi na zinaonekana kukomaa zimeweza kutiwa juu ya meza. Mwanaume ameweza kuvalia shati yenye rangi ya kijani.

Haya ni mandari ya ukulima wa ndizi migomba ya ndizi inaonekana ikiwa imepandwa kwenye matuta mbalimbali na rangi ya kijani kibichi na machani marefu yaliyo na rangi ya kijani kibichi, mgomba ndio mmea unaokoza ndizi.

Haya ni mandhari ya ukulima. Kuna mimea mingi ambayo ina rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Migomba ya ndizi inaonekana na ina majani ya kijani kibichi. Mandhari haya yanapendeza na kuvutia mno.

Kuna watu wawili, wa jinsia ya kiume na kike. Mwanaume huyu aliyevalia kofia kichwani, anaonekana kubeba kibuyu cha maji yenye rangi ya kijani kibichi. Kibuyu hiki anakitumia kutia maji kwenye mtungi ama ameweza kusimama kando ya mtungi huo akimsaidia.

Haya ni mandhari ya ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe wanaopendeza walio wa rangi nyeupe moja wa rangi nyeusi. Wengine wameweza kusimama na mwingine mmoja anaonekana kulala. Karibu nazo kuna maji ambayo ni ya ng'ombe hao.

Ndizi moja ambayo haijakomaa vyema inaonekana ikining'inia kutoka kwenye mgomba wake. Mgomba ni mmea ambao unaotumika kukuza ndizi. Mgomba huwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hii ni ya kijani kibichi pia.

Ndizi hii, imeweza kukomaa na kuiva na rangi ya manjano. Ndizi kabla ya kuiva huwa na rangi ya kijani kibichi. Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umeshikilia ndizi upande wa juu, ili ikaweza kusimama wima vilivyo.

Mtu mmoja aliyevalia kitambaa chekundu kichwani, shati nyekundu pamoja na suruali ndefu zenye rangi nyeupe anaonekana akitazama ndizi zake. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi na zote zimeweza kukomaa na hivyo kuning'inia kutoka kwenye migomba yao.

Mkono wa mtu anayronekana kuwa wa jinsia ya kiume ameweza kushikilia ndii ambayo imeweza kuvunwa, ndizi hii ni ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya manjano, hizi zilizo na rangi ya manjano zimeweza kuiva ilhali hizi za rangi ya kijani kibichi hazijaweza kuiva.

Haya ni manthari ya hospitalini, mtu mmoja anaye onekana kuwa muhudumu wa afya ameweza kuvalia vazi nyeupe, glavu zenye rangi ya samawati, barakoa miwani, pamoja na kofia kichwani, mtu huyu, ameweza kushikilia kichupa kidogo ambacho kinaonekana kuwa cha dawa cha rangi nyeupe.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana ukidondoa ndizi kutoka kwenye maganda yake. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi. Baada ya kudondolewa ndizi ndani huwa na rangi nyeupe. Ndizi huweza kutumika kama chakula.

Mwanamke huyu, emeweza kuvalia, nguo sipesheli yenye rangi ya samawati. Mgongoni ameweza kubeba kupulizio dawa chenye rangi ya samawati, anachotumia kupulizia ng'ombe hawa dawa.Ng'ombe Wana rangi tofauti kama vile, nyeupe, nyekundu na rangi zinginezo.

Wanaonekana kwa ukamilifu ni mwanamke mmoja aliyeketi, mwanamme mmoja aliyevalia shati yenye rangi ya manjano na watoto wadogo wawili. Wote wanaonekana kushughulikia mazao ya mmea fulani. Mmea unaweza kuwa wimbi au mmea mwingine.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameweza kuvalia kofia ya manjano, barakoa pamoja na mavazi refu ambalo ni koti la rangi ya manjano na glovu nyeusi mkononi. Mgongoni ameweza kubeba kupulizio dawa chenye rangi ya manjano anachokitumia kupulizia ng'ombe wake dawa.

Haya ni mandari ya ukulima wa ngombe wa maziwa mkulima mmoja anayeonekana kuwa wa jinsia ya kiume ambayo ni mkongwe ameweza kushika mti mdogo mkononi mwake huku alitazama ngombe wake ambazo zina rangi nyekundu na rangi nyeupe .

Kuna watu wengi wanaonekana kwa ukaribu ni watu watatu wanawake wawili na mwanamme mmoja. Wanaonekana kuwa wauzaji wa ndizi. Ndizi nyingi zimeweza kuwekwa sakafuni na zina rangi ya kijani kibichi. Zote zinaonekana kuwa zimekomaa.

Haya ni mandhari ya ukulima, ukulima wa ndizi. Migomba midogo ambayo bado haijaweza kukomaa inaonekana ina rangi ya kijani kimbichi. Mgomba ni mmea unaokuza ndizi.

Haya ni maandhari ya ukulima wa mahindi. Mahindi haya yana majani yenye rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Mahindi moja ambayo imeweza kukomaa imeweza kuvamiwa na wadudu. Wadudu hao husababisha uharibifu mkubwa wa mahindi.

Haya ni mandhari ya ukulima. Kuna miche nyingi inayoonekana kuwa ya migomba. Mgomba ni mmea unaokuza ndizi. Miche hii, ina rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Limeweza kutiwa ndani ya karatasi zenye uzi zilizo na mchongo.

Kuna ndizi nyingi zilizokomaa ambazo zimeweza kupangwa kwa pamoja. Ndizi hizi zimeweza kuvunwa na zote zina rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Kwa umbali watu wengi wanaonekana kwa umbali ajabu sio kwa ukamilifu wakiwa wamesimama. Haya yanaweza kuwa mandhari ya soko.

Mtu mmoja wa jinssia ya kiume aliyevalia buti zenye rangi nyeusi anaonekana akiegemea mti mmoja, uliokatwa, nyuma yake kuna ndizi nyingi ambazo zimeeza kupangwa pamoja, ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi, nyuma ya ndizi, kuna migomba ambayo imeweza kusimama.

Haya ni mandhari ya ukulima wa ndizi. Ndizi mbili zilizokomaa zinaonekana zikiwa zimening'inia kutoka kwenye migomba yao. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi. Mgomba ni mmea unaokuza ndizi na huwa na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Watu watatu wanaonekana wawili wa jinsia ya kiume na mmoja wa jinsia ya kike. Chini pameweza kulala majani ya mgomba ambayo ni ya kijani kibichi na juu yao wameweza kuweka ndizi ambazo zimeweza kufunua. Ndizi hizi, ni za kijani kibichi kilichokolea.

Haya ni mandhari ya sokoni. Kuna ndizi nyingi ambazo zinaweza kufungwa na zinaning'inia. Zipo zenye rangi ya kijani kibichi, na zipo nyingine zenye rangi ya manjano. Za kijani kibichi hazijaweza kuiva, za rangi ya manjano zimeweza kuiva. Kuna bidhaa zingine kama vile nyanya, vitunguu na vitu vingine vingi.

Mwanamke mmoja anayetabasamu na huku akiwa amechutama akimkamua ngombe, mwanamke huyu ameweza kuvalia mavazi yenye rangi ya samawati na viatu vyeupe. Ngombe huyu ana rangi nyeupe na nyeusi huku miguu yake ya nyuma imeweza kufungwa.

Haya ni mandhari ya ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wengi wanaonekana wenye rangi ya hudhurungi, rangi nyeupe pamoja na rangi nyeusi. Mwanamume mmoja aliyevalia vazi la kijani aonekana kumkamua ng'ombe mmoja aliyefungwa miguu yake ya nyuma.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia yenye rangi ya samawati na nyeupe, buti nyeusi, ameonekana amechutama huku akimkamua ng'ombe wake. Ng'ombe huyu ana rangi nyeupe pamoja na rangi nyeusi.

Haya ni mandhari ya sokoni, kuna watu wengi wa jinsia ya kike na kiume, mwanamke mmoja aliyevalia kitambaa kichwani anaonekana akiziuza hizi ndizi zake. Ndizi zimeeza kukomaa na kuiva zina rangi ya manjano.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume aliyevalia shati jeupe pamoja na buti nyeupe anaonekana akiwa amesimama kando na ng'ombe wake. Ng'ombe huyu ni wa maziwa ana rangi nyeupe pamoja na rangi nyeusi.

Kuna watu wanne wanaoonekana kwa karibu. Wawili wakiwa wa jinsia ya kike na wawili wa jinsia ya kiume. Mwanaume aliyevalia refu ya rangi nyeupe anaonekana akiwahutubia wenzake watatu wanao msikiliza kwa umakini. Huyu anaonekana kuwa mhudumu wa afya.

Huu ni ukulima wa ng'ombe wa maziwa, kuna ng'ombe wengi walio na rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi nyeusi na rangi ya hudhurungi kuna gunia za chakula ya ng'ombe zilizo rangi nyeupe na maandishi yaliyo na rangi nyekundu.

Ndizi moja iliyokomaa inaonekana. Ina rangi ya kijani kibichi. Yaweza kuzingirwa na majani ya mgomba wa ndizi. Mgomba ni mmea unaozaa ndizi. Majani haya yana rangi ya kijani kibichi kama ndizi yenyewe.

Ndizi zilizovunwa ambazo zimeweza kukomaa na zina rangi ya kijani kibichi, zimeanza kukomaana zina rangi ya kijani kibichi. Zinaonekana zikiwa zimefungwa juu ya gari. Gari hili laonekana kuwa la rangi nyeupe. Laweza kuwa linazipeleka sokoni kuuzwa.

Haya ni mandari ya ukulima ya ngombe wa maziwa , kuna ngombe wengi ambao wana rangi tofauti kama vile nyeupe nyeusi na rangi ya hudhurungi, kuna mkulima ambaye haonekani kwa ukamilifu mashine ya kisasa inaonekana ikimkamua ngombe mmoja.

Mkono mmoja wa mtu mzima unaonekana ukiwa umeshikilia mahindi mkono huu umeweza kuuvishwa sana mahindi haya yanaonekana kudhoofika yameweza kuvamiwa na wadudu ambao ni waharibifu.

Kuna watu watano wa jinsia ywa kike . Wote wanaonekana kuvalia mavazi ya asili ya kiafrika almaarufu kama kitenge . Wawili wameweza kubeba sinia ambayo ina sahani tano za mchele , tatu za rangi ya kijani na mbili za rangi ya samawati.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameweza kusimama huku akinyoosha mkono wake wa kushoto kuishika ndizi. Ndizi imeweza kukomaa na imeweza kuninginia kutoka kwenye mgomba wake. Mgomba una majani ya rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Mandhari haya yanapendeza.

Ngombe wawili wameweza kulala sakafuni, ngombe hawa, wana rangi nyeupe pamoja na nyeusi, ngombe mmoja haonekani kwa ukamilifu, ila ngombe anayeonekana vema wameweza kulala kwa namna ambayo inaweza kutia hamaki kidogo, labda hajihisi vyema.

Haya ni mandhari ya ukulima. Mwanaume mmoja anaonekana akiupanda mgomba wa ndizi. Mgomba ndio mmea unaokuza ndizi, huwa na majani ya rangi ya kijani kibichi. Watu wengine ambao wanaonekana kuwa vijana wadogo wavulana wanashuhudia anavyopanda mwanaume huyu mgomba.

Mwanamke mmoja, aliyeketi anaonekana kutabasamu. Mwanamke huyu, ameweza kuvalia mavazi yaliyo katika rangi nyeusi. Yumo shambani. Kuna mimea mingi iliyo kando yake ambayo ina rangi ya kijani kibichi kama vile, mahindi.

Kuna ndizi nyingi ambazo zinaweza kuvunwa. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Zimeweza kutia sakafuni. Ndizi hizi hazijaweza kukomaa vyema. Ndizi huweza kutoa kwenye mgomba, mgomba ambao huwa na majani ya kijani kibichi.

Haya ni maandhari ya ukulima wa ndizi. Shambani humo, kuna migomba mingi ya ndizi ambayo ina majani yaliyo katika rangi ya kijani kibichi. Gomba ndio mmea unaokuza ndizi ambayo inaliwa.

Mandhari haya ni chafu. Taka zimeweza kutupwa katika eneo hili. Ng'ombe wanne wanaonekana wakizila taka hizi. Ng'ombe hawa wana rangi nyeupe, rangi nyekundu pamoja na rangi nyeusi.

Kuna watu wengi wanaomsikiliza mama mmoja aliyevalia kofia nyeupe pamoja na shati nyekundu. Watu hawa wanaonekana kuwa mashuhuri, wameweza kuvalia aproni refu yenye rangi nyeupe na kofia nyeupe. Kuna watu wengi, wa jinsia ya kiume na pia wengine wa jinsia ya kike.

Kuna pikipiki mbili ambazo zimeweza kubeba mitungi miwili ya chuma ya kuhifadhia maziwa. Wanaume wawili, wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya pikipiki hizi. Mtungi mmoja unaonekana ukiwa karibu. Kwa mbali, kuna ua ambao umeweza kujengwa kutumia mawe na lango ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma.

Kuna ngombe wengi wanaonekana kula nyasi ambalo limeweza kukauka, ngombe hawa wana rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe, mtu mmoja aliyevalia buti zenye rangi pamoja na kofia kichwani anaonekana akiwalisha ngombe nyingi.

Mwanamke mmoja aliyevalia blouse yenye rangi nyeusi anaonekana akiwa shambani mwake. Shamba hili inaonekana kuwa na migomba ya ndizi. Migomba hii ina majani yenye rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali kunaonekana kuwa na jumba lililojengwa kwa kutumia matope.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike, zinazoonekana kwa ukaribu ni ndizi za rangi ya kijani kibichi, mwanaume mmoja aliyevalia shati jeusi anaonekana kubeba ndizi moja ili akaweze kuitia ndani ya gari iliyosimama karibu naye.

Haya ni mandhari ya ukulima wa maziwa, gari kubwa la kubeba maziwa linaonekana, kuna watu watatu, watu wa kupakia maziwa kwenye gari, mwanaume mwingine aliye na fungua mitungi ya maziwa iliyo ya chuma kutoka kwenye pikipiki anaonekana.

Kuna ndizi ambazo zimeweza kukomaa na kuiva, ndizi hizi zina rangi ya manjano iliyokolea, zinapendeza na zinavutia, ndizi huweza kuvutwa kwa mgongo ziko na rangi ya kijani kibichi na baada ya kuiva hugeuka na kuwà manjano.

Kuna sahani yakiwa inaonekana kung'aa ndani ya sahani hii kuna maziwa yaliyoganda inayojulikana kwa umaarufu kama vile maziwa mala maziwa mala haya inaweza kuliwa na ugali au keki.

Mandhari ya ukulima wa ndizi, ndizi zilizokomaa zenye rangi ya kijani kibichi zinaonekana zikininginia kutoka kwenye migomba, ndii hizi zinapendeza na kuvutia, migomba ina majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Ni mandhari yanayovutia sana, kuna mimea mingi inyaoonekana kwa ukaribu kama vile miti na migomba . Mgomba ndio mmea unaokuza ndizi . Migomba hii ina majani yaliyo katika ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna ngombe wa rangi nyeusi na rangi nyeupe wanaokamukiwa kutumia mashine za kisasa , ngombe hawa wanakamuliwa maziwa. Maziwa haya yapo katika vyombo viwili ambavyo vinaonekana kama NI chupa. Maziwa haya ya rangi nyeupe pepepe.

Ndizi moja ndogo inaonekana ikining'inia kutoka kwenye mgomba. Ndizi hii haijaweza kukomaa vyema na ina rangi ya kijani kibichi. Mgomba ndiyo mmea unaokuza ndizi. Mgomba una matawi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja aliyevalia miwani huko amesoma shambani. Ameweza kuvalia aproni na anaonekana akiwa ameshikilia ndizi mmoja lililokomaa na kuning'inia kutoka kwenye mgomba wake. Ndizi hii ina rangi ya kijani kibichi kilichokolea. Migomba na majani ambayo yana rangi ya kijani kibichi.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine wameweza kuketi ilhali wengine wameweza kisimama, wanaonekana wako karibu ni wanawake watatu, ambao wameweza kukalia gunia ambazo ni za rangi nyeupe. Kuna ndizi nyingi ambazo zimeweza kufunwa na ni za rangi kijani kipiji.

Kuna ndizi nyingi zilizopangwa pamoja sakafuni. Ndizi hizi zimeweza kukomaa, ni za rangi ya kijani kibichi kilichokolea, zinaonekana kwamba zimetoka kuvunwa muda usiokuwa mrefu uliopita.

Kuna ndizi mbili zinazopendeza, ndizi hizi zimeanza kuiva na kukomaa. Zina rangi ya manjano na zaweza kuliwa jinsi zilivyo. Zimeweza kuwekelewa juu ya bidhaa iliyotengenezwa na mbao, imeeza kupakwa rangi nyeupe.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike . Wanaonekana kwa ukaribu ni wanawake wawili ambapo mmoja ameweza kuvalia sahi ya rangi ya nyekundu na amembeba mtoto mgongoni, mwingine aliyevalia kitambaa cheupe kichwani anaonekana kukata ndizi kutoka kwenye mgomba wake.

Ng'ombe huyu ameweza kufungwa kwenye mti. Hali yake ya kiafya inaonekana kuwa imeweza kudhoofika. Ana rangi nyeusi na ana rangi hudhurungi na nyeupe kwenye mwili wake. Anaonekana kuwa na maumivu makali.

Haya ni manthari ya kupima ng'ombe wa maziwa. Mkono mmoja wa mkulima unaonekana ukiwa umevalishwa glavu zenye rangi nyeusi, umewezakuushikilia mashine ya kisasa. Mashine hii, hutumika kukamua. Chuchu za ng'ombe zinaonekana. Ng'ombe ambaye miguu yake ina rangi nyeupe.

Haya ni maandhari ya ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe wengi walio rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi ya udhurungi pamoja na rangi nyeusi, kuna gunia mbili za chakula ya ng'ombe zilizo na rangi nyeupe pamoja na maandishi ya rangi nyekundu.

Jumba moja la maziwa linaonekana limewezwa kutengenezwa kutumia mabati na lina banda kubwa juu ambayo limewezwa kuandikwa kwa lugha ya kimombo destiny dairies kuna watu wengi wa jinsia ya kike na kiume ambao wamekuja kuyanunua maziwa . Mhudumu mmoja wakike anaonekana akiwashughulikia.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wanaonekana wakiwaosha ng'ombe hawa. Ng'ombe ni wawili mmoja ana madodoa meupe na meusi na mwingine ana rangi ya hudhurungi. Mwanaume aliyevalia shati nyeupe anaonekana akimwagia ng'ombe huyu maji na mwenzake akimsugua.

Ni manthari ya ukulima wa ngombe ya maziwa kuna ngombe wengi ambao wana rangi tofauti tofauti kama vile kuna nyeupe, nyeusi pamoja na rangi ya udhurungi wanaoonekana kwa ukaribu ni ngombe ambao bado wanaonekana hawajakomaa ni nyeupe pamoja na madoadoa ya rangi nyeusi.

Mtu mmoja aliyechutama wa jinsia ya kiume anaonekana akimkamua ngombe wake, ngombe huyu anaonekan akuwa mpole na ana rangi ya krimu ameweza kutulia huku chuchu zake za matiti zinapokamuliwa na maziwa kutiwa kwenye ndoo ya rangi ya samawati.

Mwanamke mmoja aliyevalia kofia nyekundu kichwani pamoja na mavazi meusi anaonekana akiwa amechutama huku akimkamua ngombe wake, ngombe huyu ana rangi nyeupe na anaonekana kuwa mtulivu kwa vile miguu yake ya nyuma imeweza kufungwa.